Katika jukwaa la kujifunzia pamoja na mfumo wa ujifunzaji wa njia ya mtandao. Naona mwanamke mmoja ambaye ameketi mezani akijifunza kwa bidii. Anaonekana kuwa makini na amezingatia kabisa kile anachofanya. Jambo linaloonyesha umuhimu wa teknolojia katika kuboresha elimu na kuwezesha watu kujifunzia wakati pahali popote walipo.

Mashine inapoanzishwa upya huonyesha namba ya itilafu kama sehemu ya mchakato wa kutatua matatizo. Hii inaonyesha matumizi teknolojia ya kisasa katika majukwaa ya kujifunza kidijitali na kusaidia kutatua changamoto ya kiufundi katika mazingira ya e-learning .

Mwanafunzi anatumia kompyuta mpakato kusikiza somo kutoka kwa mwalimu anayefundisha mtandaoni. Anasikiliza kwa makini huku akiandika dondo kwenye daftari kwa kutumia kalamu.

Ndani ya jengo lenye mpangilio wa kisasa. Mfanyikazi amesimama upande wa kaunta huku mwanamke akiwa ameketi akitazama laptop . Mazingira yanaonyesha kuwa ni mahali pa huduma kama vile kahawa au mkahawa.

Mtoto anasoma kwa kutumia jukwaa la kidijitali na kujifunza mtandaoni. Anatumia kompyuta mpakato akiwa pia kitabu na kalamu. Mazingira anazojifunza ni tulivu na yanawezesha kujifunza kwa ufanisi.

Wanafunzi wako ndani ya mahabara ya kompyuta wakiwa katika mazungumzo ya pamoja. Wameketi kwa makundi wakionekana kushirikiana katika jambo fulani muhimu labda mradi au somo linalohitaji uwelewano wa pamoja.

Naona wanawake watatu wakiwa kwenye majadiliano, wamekaa pamoja wakitazama komputa ya mpakato na wanaelekeza vidole kwa kitu walichokiona kwenye skrini. Inaonekana kuwa ni jambo la kuwavutia. Mazingira yanaonyesha hali ya ushirikiano na mawasiliano ya pamoja.

Kwenye skrini kuna michoro ya vibonzo inayoonyesha mwalimu na mwanafunzi ambapo anafuatilia kwa makini kupitia jukwa la kidijitali na kujifunzia. Uwasilishaji huu wa masomo kwa njia ya vibonzo hurahisisha kuelewa na hufanya mazingira ya kujifunza yawe ya kufurahisha na ya kuvutia.

Mafunzo wanafanyika kutumia jukwaa ya kisasa kama teams au zoom yakionyesha mabadiliko ya kiteknolojia katika elimu. Mazingira yanaonyesha ushirikiano wa moja kwa moja kati ya mwalinu na mwanafunzi licha ya kutokuwepo mahali pamoja kimwili.

Mwanaume mmoja akiwa ameshikilia karatasi akiwa katika mawasiliano na washiriki wengine wa timu walioko kwenye skrini , katika skrini kuna wanawake na wanaume walioko katika mkutano wa mtandaoni wanaonekana wakijadili jambo muhimu na lenye manufaa kwa kampuni. Mazingira yanaonyesha kuwa ni kikao cha kazi chenye lengo la kuleta maendeleo.

Darasa la awali linaonyesha mandhari safi na ya kupendeza. Meza zimepangwa vizuri na zinaonekana kuwa mpya na imara kuna ubao wa kisasa unaotoa nafasi nzuri kwa mwalimu kufundisha. Mazingira haya yanaonyesha eneo bora kwa kujifunza kwa watoto wadogo lenye utulivu na mpangilio mzuri.

Maabara iliyobuniwa kwa viwango vya kitaalamu ikiwa na vifaa vya kisayansi vilivyopangwa kwa mpangiliao sahihi. Miundo mbinu inaonyesha mazingira ya kujifunzia ya hali ya juu yanayosaidia wanafunzi au watafiti kufanya majaribio kwa ufanisi.

Watu wanaonekana wamefurahia kuogelea kwenye bwawa la kuogelea. Wanaogelea kwa furaha, jambo linaloonyesha mazingira mazuri ya kupumzika na kuburudika. Miundo mbinu ya eneo hili imejengwa vizuri na inawapa watu nafasi ya kufurahia shughuli za maji kwa usalama.

Ndani ya chumba kuna vitanda viwili vya ghorofa. Kila kimoja kikiwa na magodoro yaliopangwa juu yake. Mpangilio wa vyumba unaonyesha utayari wa matumizi huku mazingira yakiwa safi na yenye nafasi ya kutosha kwa watumiaji.

Kundi la wanaume linaonekana likicheza mchezo wa raga uwanjani. Wachezaji wanaonyesha nguvu, ustadi na ushirikiano wa hali ya juu wanaposhiriki katika mchezo huo wa kimwili .Mazingira ya uwanja ni tulivu na yanafaa kwa michezo ya hali ya aina hii.

Maabara ya kisayansi imeandaliwa kwa umakini, ikiwa na vifaa mbali mbali, kama mitungi ya glasi, singi, na meza za majaribio. Ingawa haina watu kwa sasa, mpangilio wake unaonyesha maandalizi ya kazi ya kielimu.

Huduma za msaada na miundombinu ya elimu ni sehemu ya maktaba ambapo vitabu vimepangwa vizuri kwenye rafu kwa mpangilio unaofaa , kuna eneo lililotengwa maalum kwa ajili ya wanafunzi kusoma lenye meza na viti, mazingira ya maktaba ni safi, tulivu na yanafaa kwa kujisomea kwa utulivu na makini.

Hili ni bweni lililotunzwa vizuri, kuna vitanda vitatu vya kulala ambavyo vimepangwa vizuri ndani ya chumba safi, kila kitanda kimetandikwa kwa mashuka safi na kila mto mmoja wa kulalia , chumba kina mwanga wa kutosha na mazingira ni tulivu yanayofaa kwa kupumzika .

Haya ni mazingira ya ndani yaliyo na miundo mbinu bora. Kuna kitanda safi kilichotandikwa vizuri kwa mashuka safi na mwitu. Pia kuna eneo la kusoma lenye kompyuta mpakato, kiti, kitabu na kalamu. Chumba kimeangazwa vizuri, ni safi na kimepangwa kwa mpangilio mzuri. Ni sehemu tulivu na iliyofaa kwa kujisomea na kupumzika.

Ukumbi wa mikutano umejaa watu waliokusanyika kwa mafunzo maalum yanayoendelea. Washiriki wanaketi kwa makini wakisikiliza huku wakionekana kushiriki katika shughuli za kielimu au kitaaluma.

Vijana wawili wanacheza raga wakipambana vikali kuwania mpira huku wakionyesha nguvu nyingi. Nyuma yao kuna kikundi cha mashabiki kikishangilia kwa hamasa.

Darasa lenye madirisha makubwa yanayoingiza mwanga wa kutosha, kuna ubao mweusi wa kuandika na madawati yaliyopangwa vizuri kwa ajili ya wanafunzi kukalia wakati wa mchakato wa kujifunza . Mazingira ya darasa ni safi, utulivu na yanayofaa kwa masomo.

Mtoto mwenye mahitaji maalum anapiga kinanda kwa furaha akifurahia midundo kutoka kwenye chombo hicho cha muziki. Uso wake unaonyesha tabasamu na msisimko akijieleza kupitia sauti za piano kwa uhuru na shauku. Mazingira haya yanaonyesha nguvu ya mziki katika kukuza furaha na uwezo wa watoto katika njia ya ubunifu.

Mwalimu anamsaidia mtoto katika masomo ya elimu maalum, akimueleza kwa upole na uvumilivu. Mtoto anafuatilia kwa umakini huku akihimizwa kujifunza kwa njia inayolingana na mahitaji yake ya kipekee.

Mtoto mwenye mahitaji maalum ya kiafya. Mtoto anatumia mikono kusoma, jambo linaloashiria kuwa ni mtoto asiyeona. Anaonekana akijifunza kwa kutumia mbinu mbadala zinazomsaidia kupata elimu kwa njia inayomfaa.

Mtoto maalum anaonekana akifurahia kucheza na vinyago mbalimbali. Anajihusisha kikamilifu kwenye mchezo akiwa na furaha tele usoni mwake. Huu ni wakati wa uburudani na mazoezi ya kiakili yanayomsaidia katika ukuaji wake.

Mtito mwenye maitaji maalum ya kielimu anashikilia kadi ya michezo huku akitabasamu kwa furaha. Anaonyesha kile alichofunzwa na kuwasilisha kwa mwalimu kwa kujiamini. Tabasamu lake linaonyesha furaha na mafanikio katika kujifunza kwa njia ya kucheza na ushirikiano.

Wanafunzi wako ndani ya bwawa la kuogelea na inaonekana ni watoto wanaoitaji msaada wa kielimu maalum. Wanaelekezwa kwa utaratibu na watu walioko karibu. Wakionyesha shughuli ya mafunzo au burundani inayolenga kuwajumuisha na kuwasaidia na kukuza ujuzi wao kwa njia ya kimwili na kijamii.

Mtoto wa elimu ya mahitaji maalum anatumia kompyuta mpakato kujifunza. Kuna rafu iliyojaa vitabu ua la kupamba nyumba, kitabu na meza ya kusomea mazingira haya ni tulivu yamepangiliwa vizuri na yanafaa kwa kujifunza. Yanachangia ukuwaji na ustawi wa mtoto katika njia inayofaa.

Vijana watatu wenye mahitaji maalum ya kielimu wako kwenye mchakato wa kujifunza. Wana kompyuta mpakato, kitabu; kalamu na kikokotoo vinavyowasaidia katika masomo yao kwa njia shirikishi na jumuishi.

Mwalimu anamfundisha mtoto jinsi ya kushika kalamu kwa usahihi katika mazingira ya ujifunzaji. Hali hii inaonyesha mwongozo wa karibu kati ya mlezi na mwanafunzi ikiwa ni sehemu ya kukuza ujuzi wa awali wa kuandika.

Mazingira haya yanatoa mazingira rafiki na salama kwa mtoto wa elimu ya mahitaji maalum. Mtoto yuko katika eneo tulivu lenye nafasi ya kutosha na vifaa vinavyomuwezesha kucheza kujifunza na kuendeleza ustawi wake kwa njia inayomfaa.